Jengo kubwa lenye ghorofa mbili liko na paa la rangi nyekundu na kuta za kijivu. Kuna madirisha mengi yenye fremu za kijani kibichi. Milango ni ya mbao. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa la nyasi iliyopunguzwa vizuri na kuna kitu kama bomba au mti uliolala ardhini. Anga lina mawingu meupe meupe na linang'aa.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi za shule zikiwa zimepangwa kwa safu. Madirisha yenye nondo za chuma yanaacha nuru kuingia ndani. Kwa umbali, kuna kompyuta chache zilizowekwa kwenye meza.

Kundi la wanariadha wakiwa wamevalia sare zenye rangi za kijani na nyekundu, zinazofanana na bendera ya Kenya. Wamesimama mbele ya bango kubwa la manjano lenye maandishi Champions of Cheers na nembo ya Tasker. Mmoja ameketi, katika kiti cha magurudumu, kati yao wanashikilia hudi ya manjano yenye kuandikwa Kenya National Paralympic Committee na kiasi cha five million . Tarehe kwenye hudi ni 07-08-2024.

Wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wa mguu wakicheza mpira kwa kutumia magongo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya njano, anaruka juu akipiga mpira kwa mguu wake mmoja. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya machungwa anamtazama akitabasamu. Wanacheza kwenye uwanja wa nyasi na kuna wachezaji wengine na miti nyuma yao.

Mrundiko mkubwa wa vitabu vya shule vilivyopangwa, vitabu vingi vina jadala ya rangi ya waridi na picha za michoro. Kimoja kinaonekana wazi kikiwa kimeandikwa, Ayubu Mashakani na jina la mwandishi John Habwe. Vitabu vingine vimepangwa chini yake na juu yake.

Darasa lenye viti na meza za mbao zilizopangwa, kuna karatasi na vitabu juu ya baadhi ya meza. Madirisha yana mapazia meupe na mekundu, juu ya ukuta kuna bango lenye maandishi water ase na pia kuna kalenda au chati nyingine upande wa kulia, sakafu ni ya rangi ya hudhurungi iliyokoza. Chini kushoto kuna karatasi na kichwa cha christian school form 1 2023 .

Wanawake saba wakiwa wamevalia fulana nyekundu zenye neno Kenya mbele, wameketi kwenye viti vya magurudumu, wote wakitabasamu na wana furaha. Wako nje na kuna majengo na miti nyuma yao.

Mwanariadha kwa jina Samson Ojuka akifanya mazoezi ya riadha kwenye uwanja. Amevalia fulana nyeusi, kaptura za kijivu na viatu vya michezo vya rangi ya kijani njano. Anaruka juu akijiandaa kwa mashindano ya kuruka mbali. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti vya rangi tofauti.

Bango la elimu kuhusu maji, juu ya bango kuna kichwa "Water is Life, Every Drop Counts, Please Save." Bango linaodorisha vyanzo vikuu vya maji kama Vile Bahari, maziwa, mito, chemichemi, visima, na mvua. Pia linafafanua matumizi mbalimbali ya maji, matatizo yanayohusiana na matumizi na uhifadhi wa maji, na njia za kuhifadhi maji. Chini kuna mchoro zinazoeleza mambo mbalimbali; pia kuna taarifa za mawasiliano za "Apeo Mkenya Giraffe Center".

Meza yenye kompyuta mbili aina ya Dell zenye skrini nyeusi, kibodi na kipanya. Karibu na kompyuta ya kulia kuna rundo la vitabu lenye kurasa za rangi tofauti. Kati kati ya meza kuna vipande viwili vya vitambaa vyenye michoro. Kuta za nyuma zina rangi ya kijani kibichi iliyofifia.

Kitabu kikuu cha Kingereza kinachoitwa Haydn Richards Junior English Two, tolea jipya. Jadala la kitabu likiwa na rangi ya kijivu isiyong'aa na michoro ya wadudu kama nyuki na maua ya bluu na majani ya kijani.

Wanamichezo kadhaa walemavu wakitumia mikongojo wanacheza mpira wa mguu kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mchezaji aliye karibu zaidi amevalia jezi nyekundu na kaptula nyeupe akipiga mpira kwa mguu wake mmoja. Mchezo huu hujulikana kama soka la waliokata viungo.

Bango lenye kichwa Power Forest our Future linaeleza aina ya misitu ,umuhimu wa misitu ,vitisho kwa uhifadhi wa misitu na jinsi ya kuhifadhi misitu ,pia kuna picha ya wanyama na mimea ikiwemo chui , chini kabisa kuna nembo za taasisi zinazohusika kama Giraffe Center .

Ukumbi ya uzinduzi. Kuna bango lenye nembo KSDC, Kenya Society for Deaf Children na chini yake Dechi Hearing Centre. Kwenye upande wa kulia kuna bendera ya Kenya iliyofunikwa kwa balloon za bluu na nyeupe na bamba linaloashiria uzinduzi rasmi na Mr Harry K. Kimutai, katibu mkuu idara ya huduma za kimatibabu, Wizara ya Afya mnamo Alhamisi Februari twenty nine, twenty twenty four .

Rafu lenye sehemu nyingi ndogo za kuhifadhi vitabu zikiwa na namba zilizochorwa. Katika baadhi ya sehemu hizo kuna mafaili au masanduku ya plastiki yenye rangi tofauti, bluu, nyeusi na chungwa. Moja ya mafaili ya bluu imeandikwa Aiden Murithi.

Karatasi ya mazoezi ya hesabu ya watoto. Kuna sehemu mbili lesoni ishirini na lesoni ishirini na moja. Kwenye lesoni ishirini kuna mchoro wa kiwavi na mazoezi ya kujumlisha na kutoa yaliyojibiwa. kwenye lesoni ishirini na moja kuna mchoro ya mamba na mazoezi mengine ya kujumlisha na kutoa. Pia yamejibiwa na kuwekwa alama ya tiki.

Wanariadha watatu wa Kenya kwenye uwanja wa riadha mwanamke mmoja amevaa raba nyekundu yenye maandishi Kenya, na wanaume wawili wamevalia raba nyekundu na bluu. Wote wakitembea kwa kasi labda wakati wa mazoezi au mashindano.

Waziri wa elimu wa kitambo akiwa amesimama mbele ya bango kubwa la manjano lenye nembo na maandishi Kenya Institute of Special Education akiwa amevalia suti ya bluu na tai ya zambarau akiongea kwenye kipaza sauti kilicho mbele yake.

Madawati mawili ya zamani ya shule yametengenezwa kwa mbao na yamechakaa kidogo. Yamepangwa mbele ya dirisha lenye mapazia mekundu yenye miraba. Nyuma ya madawati kuna viti viwili vya mbao, sakafu ikiwa ni ya tiles ya rangi ya kahawia.

Ratiba ya masomo ya ThikaRoad Christian Junior school timetable iliyoandikwa ukutani, ikionyesha masomo mbali mbali na nyakati za kuanzisha Jumatatu hadi Ijumaa, pamoja na pumziko na vipindi vingine. Ratiba imeandikwa kwa mkono na ina maelezo mafupi ya kila kipindi.

Bango la sheria na maadili ya shule lililoandikwa kwa Kiingereza, limepambwa kwa rangi mbalimbali na linasisitiza umuhimu wa kutii sheria, kufanya kazi kama timu, kuheshimiana, kufuata maelekezo na kusema maneno ya heshima limebandikwa kwenye ukuta wenye matofali.

Mwanariadha kutoka Kenya akiwa amevaa mavazi ya michezo amesimama kwa tabasamu kubwa mbele ya bango la bluu lenye maandishi Parish 2024 qualified . Bango hilo linaonyesha pia mchoro wa mnara wa eiffel unawapiga makasia. Nyuma yake kuna maji, labda ziwa au bahari.

Mwanamke anayeitwa Hellen Mawira, raia wa Kenya aliyezaliwa 15th April 1992 amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye michoro ya rangi. Ameketi kwenye benchi nyekundu ya kunyanyulia vyuma. Nyuma yake kuna kifaa cha kunyanyulia vyuma chenye uzani. Yeye ni mwanamichezo wa power lifting , katika kitengo cha chini cha kilo arubaini na moja na ana ulemavu wa Spina Bifida.

Mwanamke ameketi ndani ya boti ndogo ya kuendeshea, kasia, akiwa amevaa fulana, nyekundu iliyoandikwa Kenya, karibu naye kuna kiti cha magurudumu kikiwa ndani ya maji, wote wako kwenye maji, yaliyotuwama na nyuma kuna miti mingi ya mikoko.

Kitabu cha Kiswahili kikionyesha picha ya lori likibeba mchanga na maelezo yake, katikati, kuna picha ya gari moshi kwenye reli na maelezo yake. Chini kuna picha ya baiskeli ikibeba mizigo na maelezo kuhusu mpanda baiskeli anavyokanyaga pedali .Kila picha ina maelezo mafupi ya Kiswahili yanayofundisha.

Kabati la mbao lenye rafu tano na pia kabati kadogo keupe lenye rafu mbili upande wa kushoto. Katika rafu hizo kuna vitabu, folder na labda nguo zilizopangwa. Sakafu ni ya rangi hudhurungi iliyokoza na kuna bango lililotundikwa ukutani.

Jengo la ghorofa moja au mbili lenye paa la vigae vyekundu. Kuta zake zimepakwa rangi ya njano, na kuna sehemu iliyojengwa kwa mawe ya kahawia chini. Kuna madirisha yenye grili za kijani na milango miwili ya mbao. Jengo lina ukumbi, mdogo mbele na bustani ya nyasi iliyotunzwa vizuri. Kuna bomba la maji la mvua linaloteremka kutoka paa.

Jengo lenye paa la rangi ya kahawia na kuta nyeupe, likizungukwa na bustani ya nyasi iliyopunguzwa na vichaka vidogo, kwenye kuta za jengo kuna michoro ya wanyama waporini kama twiga, swala na tembo, mazingira ya shule au kituo cha watoto, pia kuna mti mkubwa wenye maua ya manjano.